Mashine ya “ATM” inayotoa huduma za kifedha saa ishirini na nne ikiwa na skrini ya matangazo ya bidhaa, jambo linaloonyesha matumizi ya kiteknolojia yanayochanganya huduma za kibenki na biashara. Muundo wake unaonyesha sehemu ya kuingiza kadi, kutoa pesa na taa ya kijani kwa huduma tayari hivyo ikiwa njia salama, rahisi na ya kisasa kuwahudumia wateja.

Mahine ya "ATM" ya kisasa iliyowekwa nje ya jengo na kibao chenye maandishi "ATM" masaa 24, ikiashiria huduma za fedha zinazo patikana muda wote, kwaajili ya kutoa na kuweka pesa kwa urahisi bila kuingia ndani ya Benki.

Mazingira ya benki yenye magari mawili yaliyoegeshwa karibu na jengo lenye nembo ya "Eko benki" ikiwakilisha mazingira rafiki kwa wateja wanaotafuta huduma za kifedha kama kutoa pesa, kutuma pesa au kupata ushauri wa kifedha. Maegesho ya wazi na mandhari safi iliyoongeza urahisi wa upatikanaji wa huduma.

Tawi la "EQUITY" benki lenye mabango ya matangazo ya huduma za kifedha, kama uhamishaji wa pesa na huduma za kibenki kwa njia ya simu. Huku jengo likiwa na muundo wa kisasa wenye madirisha na nembo ya benki juu. Watu wawili wamesimama mbele ya benki hiyo kwenye sakafu safi ya matofali ya rangi ya udongo, wakionekana kama wateja au wahudumu. Muonekano huu unaakisi juhudi za kibenki katika kutoa huduma rafiki kwa wateja.

Mandhari ya baa yenye watu walioketi mezani, wakifurahia bia katika mazingira ya mwanga hafifu yanayofaa kwa burudani ya jioni. Mandhari hii inaakisi nafasi ya kupumzika na kujumuika baada ya kazi sambamba na fursa ya kuimarisha huduma za baa, kupitia mawasiliano rafiki kwa kiswahili.

Muhudumu wa baa, alievaa flana ya kijivu akiwa nyuma ya kaunta safi iliyopambwa kwa mimea mdogo wa mapambo, huku akishikilia glasi ya kinywaji, tayari kwa kumuhudumia mteja, nyuma yake kuna rafu zilzojaa chupa za vinywaji mbalimbali zikionyesha upana wa bidhaa zinazopatuikana katika baa hiyo.

Sehemu ya ndani ya gari yenye viti vya ngozi na vya rangi vilivopangwa kwa ustadi, ikiashiria faraja na ubora wa muundo wa kisasa unaolenga kuvutia wateja. Milango ya gari iko wazi na gari jekundu likionekana nje, ikionyesha mazingira ya uuzaji wa magari yanayolenga soko la wateja wanaotafuta faraja na muonekano wa kuvutia na thamani ya kifahari.

Sehemu ya ndani ya gari ikiwa safi imehifadhiwa vizuri na yenye mbuto wa biashara viti vya kijivu uskani katika hali nzuri yakiashiria matunzo bora ya gari muonekano huu wa kuvutia huongeza imani na manunuzi kuhusu ubora wa dhamani ya gari hasa kwa matangazo ya mtandanaonu na wauzaji wa moja kwa moja sokoni.

Sehemu ya ndani ya gari la toyota, lenye usukani wa nevo, skrini ya kugusa, vifaa vya kudhibiti hali ya hewa na viti vya ngozi, ikiakisi muundo wa kisasa na wakuvutia, unaolenga kuwavutia wateja katika soko la uuzaji wa magari, kwa ubora, faraja na teknolojia ya kisasa.

Gari la rangi ya fedha lililoegeshwa ndani ya jengo, likiwa na kingu cha chuma na mwonekano wa kisasa, ikiwakilisha bidhaa ya kuvutia kwa uuzaji wa magari wanaolenga wateja wanaofuata usafiri imara na wa kifahari kwa kazi au familia. Mazingira ya ndani yenye taa na mandhari safi huongeza mvuto wa magari kwa uonyeshaji wa kibiashara.

Sehemu ya ndani ya gari la kisasa, lenye viti vya ngozi nyeusi, sakafu yenye ulinzi wa plastiki na mlango wa abiria ulio na vifaa vya kisasa kama kitufe cha dirisha, ikiakisi gari lililotunzwa vizuri na lenye muundo wa kuvutia, mauzo haya ni muhimu kwa uuzaji wa magari kama njia ya kuonyesha ubora wa magari kwa wateja kupitia matangazo ya kidijitali.

Mashine ya kisasa ya "ATM" ya maziwa iliyowekwa dukani, ikiashiria njia rahisi na ya kisasa ya upatikanaji wa maziwa safi ya kila siku. Muundo wa mashine unaonyesha matumizi ya kiteknolojia ya rejareja iliyowezesha wateja kupata maziwa bila msongamano, kwa usafi na kwa urahisi, huku ikichangia katika uboreshaji wa huduma za chakula katika jamii.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yenye maandishi "RABIA MAZIWA ATM" ,iliyowekwa nje ya duka lililo na rafu zilizojaa bidhaa mbalilmbali za kila siku kama vyakula na vifaa vya nyumbani ,huku mtu mmoja akisimama karibu na mashine hiyo akionyesha uhusiano wa moja kwa moja ya huduma ya manunuzi .

Mashine ya kuuzia maziwa, maziwa "ATM", inaonekana dukani ni baadhi ya teknolojia ya kisasa, inayorahisishwa upatikanaji wa maziwa safi kwa wateja wa kila siku, kama vile mkate na sukari, imewekwa kwa njia ya kuvutia naongeza chaguo kwa walaji wanaohitaji kununua kwa kiasi kidogo, hivyo kuboresha uzoefu wa manunuzi.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yenye nembo ya ''Tasmatt elfu moja mia tatu'', ikiwa kwenye duka la bidhaa za maziwa, na mtu mmoja aliyesimama pembeni, akielezea matumizi yake. Mashine hii hutoa maziwa safi yaliyopashwa moto kwa kipimo, ikiwezesha wateja kupata huduma za maziwa moja kwa moja, na kuwa safi, bila paketi zilizofungwa awali.

Mashine ya atm ya maziwa iliyowekwa dukani inayorahisisha huduma za kuuza maziwa kwa kipimo moja kwa moja kwa wateja, pembeni kuna rafu zilizojaa vinywaji vingi na kiti cha plastiki kinachotumika kwa usaidizi wa wateja kuonyesha mazingira ya huduma ya rejareja ya kila siku dukani.

Duka safi la kisasa la bidhaa za maziwa ikiwa na bango lenye picha ya ng'ombe na mandhari ya kijani kuonyesha ubora wa maziwa ya asili. Mteja aliyesimama nje amebeba vyombo vinavyoweza kuhifadhi maziwa au bidhaa zake. Ikiashiria huduma rafiki kama vile: maziwa 'ATM' inayotoa maziwa kwa kiasi kinachotakiwa.

Mashine ya maziwa ya "ATM" iliyo ndani ya duka, ikitoa maziwa safi moja kwa moja kwa wateja, ikiwa na maandishi kama "maziwa ATM" na picha ya ng'ombe, iliyoashiria chanjo cha bidhaa. Mashine hii ni sehemu ya bidhaa ya kila siku dukani, inayorahisisha upatikanaji wa maziwa kwa kiasi kinachohitajika .

Sehemu ya duka lenye mashine mbili ya kutoa mafuta na ya kutoa maziwa, ikiwa na rafu pembeni zilizojaa bidhaa nyingine zenye matumizi ya kila siku kama sabuni. Mashine hizi huwezesha upatikanaji wa bidhaa safi, bila muuzaji wa moja kwa moja, ikionyesha mabadiliko ya teknolojia katika huduma za rejareja.

Mashine ya kuuza maziwa, "maziwa ya ATM" yenye ujumbe unaoelezea ubora, usafi na bei nafuu wa maziwa yaliyosafishwa na kusawazishwa. Ikiwekwa katika mazingira yanayofanana na maduka ya bidhaa za kila siku. Mashine hii ni mfano wa ujumuishaji wa kiteknolojia katika usambazaji wa bidhaa muhimu, kama maziwa kwa njia rahisi.

Mashine ya kuuza maziwa aina ya maziwa "ATM", ikiwa na skrini ya kidigitali na sehemu ya kuchotea maziwa. Mashine hii ni mfano wa bidhaa za kila siku dukani, zinazotumia teknolojia kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa kiwangio kinachohitajika na mteja. Huku ikichangia ufanisi wa huduma, usalama wa bidhaa na urahisi wa manunuzi, ikiwa kuweka sambamba na bidhaa nyingine za nyumbani.

Mashine ya maziwa "ATM" iliyowekwa na chuo kikuu cha Nairobi, ikiwakilisha huduma ya rejareja za kila siku. Inayotumia teknolojia ya kujihudumia, kutoa maziwa safi kwa wanafunzi na kwa wafanyakazi. Muonekano wa ng'ombe na maziwa yaliyomwagika huongeza mvuto wa biashara na uaminifu wa bidhaa.

Mashine ya kuuza maziwa, ikiwa ni mfano wa bidhaa za kila siku zinazotolewa kwa teknolojia ya huduma ya haraka bila mfanyakazi. Mashine hii hutoa upatikanaji wa maziwa safi kwa muda wowote, ikiendana na mahitaji ya watumiaji wa mijini, na kuongeza ufanisi katika usambazaji wa bidhaa muhimu kama vile; maziwa, mikate au sabuni. Ubunifu huu unarahisisha huduma kwa wateja, kuboresha usalama wa chakula, na kutoa fursa kwa wakulima kuuza moja kwa moja dukani.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, kwenye duka la bidhaa za maziwa, ikiwa na picha mbalimbali za ng'ombe na ujumbe unaosisitiza maziwa yanatoka moja kwa moja shambani, mashine hii hutoa maziwa kwa kipimo, ikiwezesha kupata maziwa safi na rahisi, huku rafu pembeni zikionyesha uwepo wa bidhaa nyingine kama mtindi au jibini.

Mashine ya kisasa ya maziwa ATM na picha ya ng'ombe kwenye mandhari ya kijani kibichi, huku pembeni kukiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na sehemu ya friji, ikiakisi huduma za kisasa ya utoaji wa maziwa ghafi dukani, pamoja na upatikanaji wa bidhaa za kila siku kwa urahisi, usafi na kutumia teknolojia inayoboresha huduma za wateja.

Mashine ya maziwa "ATM", inayotoa maziwa safi kwa njia rahisi na haraka, ambapo mteja huweka chupa chini ya bomba la kujaza. Mashine hii inawakilisha huduma za rejareja za kila siku, inayotegemea teknolojia kwa urahisi na upatikanaji wa maziwa safi, usafi na matumizi ya nyumbani, huku ikichangia katika ubunifu wa biashara na chakula.

Mashine ya kuuza maziwa iliyo kwenye duka la bidhaa za maziwa, ikiwa na picha ya ng'ombe na nembo iliyoelezea huduma ya utoaji wa maziwa kwa kipimo bila paketi zilizofungwa awali. Muundo wa mashine na mazingira safi yanayoizunguka kuonyosha biashara ya kisasa inayotumia teknolojia kwa urahisi na upatikanaji wa maziwa safi.

Mashine ya kisasa ya "ATM" ya maziwa, ikiwa na picha ya ng'ombe na sehemu ya kuweka pesa na skrini ya kuonyesha maelekezo. Ikiakisi matumizi ya teknolojia, katika uzalishaji wa bidhaa muhimu za kila siku dukani kwa urahisi, na usalama, na ubora wa maziwa safi.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yenye maandishi ya maziwa "ATM", huku mtu mmoja akiwa karibu na mashine, akifungua mlango wa kijani ikiakisi upatikanaji wa maziwa safi dukani, kwa njia rahisi na ya kidigitali, teknolojia hii huruhusu wateja kuchukua maziwa kiasi wanayo hitaji kwa usafi bila kusubiri muuzaji.

Sehemu ya duka safi na la kisasa, linalouza bidhaa za kila siku kama maziwa na mtindi, huku mabango yakitangaza upatikanaji wa maziwa safi moja kwa moja na bidhaa maarufu za maziwa. Mandhari ya duka ni nadhifu, ikiwa na sakafu na kuta zenye picha zinazouza bidhaa za maziwa.

Duka la maziwa, likiwa mahali pakupata bidhaa za kila siku hasa maziwa, ambapo watu wamesimama nje wakihudumiwa na wakisubiri huduma, ikiashiria shughuli za rejareja zinazohudumia wakazi wa karibu. Meza ndogo yenye beseni na chupa inaonesha vifaa vya kupikia na kuhifadhi maziwa.

Mfanyabiashara akimimina maziwa kupitia chujio kwenye kikombe ndani ya duka lenye rafu, za bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku, kama chakula na vifaa vya nyumbani. Madhari hii inaakisi maduka ya mtaani, na ya jumla yanayotoa za haraka kwa jamii, hasa bidhaa za msingi kama vinywaji, vyakula, sabuni na vifaa vya jikoni .

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa maziwa "ATM" iliyondani ya duka liliojaa bidhaa mbalimbali za kila siku kama paketi za maziwa, unga na vyakula vingine vikiakisi mabadiliko ya teknolojia katika huduma za rejareja.

Mashine ya kuuza maziwa''MAZIWA ATM''ikiwa na skrini sehemu ya kuweka pesa na kuchota maziwa pamoja na michoro ya ng'ombe na watu wakinywa maziwa ikiwakilisha njia ya kisasa na salama ya upatikanaji wa bidhaa za kilasiku dukani, mashine hii inarahisisha wateja kupata maziwa safi kulingana na mahitaji yao.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, ikiwa imewekwa nje ya jengo la upatikanaji rahisi wa maziwa, yaliyochakatwa na kusafishwa. Jambo linaloendelea na uboreshaji wa maduka ya bidhaa za kila siku. Teknolojia hii, huongeza upatikanaji wa maziwa bora bila kuhitaji muuzaji, inarahisisha huduma kwa saa zote.

Mashine ya kuuza maziwa iliyowekwa sehemu hadharani, mashine hiyo ina mfumo wa kuchota maziwa moja kwa moja, ambapo wateja hujaza vyombo kwa kiasi wanachohitaji, ikirahisisha upatikanaji wa bidhaa ya kila siku kwa gharama nafuu na njia safi.

Mashine ya samawati ya kuuzia maziwa, ikiwa ina sehemu ya kuweka pesa na kuchukua maziwa moja kwa moja ikiwakilisha bidhaa ya kila siku, iliyopatikana kwa njia ya kisasa na salama bila ya hitaji la muuzaji.

Duka la reja reja linalotoa bidhaa za kila siku, kama vinywaji na vitafunwa sambamba na huduma ya kifedha kupitia m pesa, jambo linaloonyesha kwenye bango la kijani lenye maandishi "ATM" na duka mpangilio wa bidhaa na uwepo wa mhudumu dukani unaonyesha urais wa huduma upatikanaji wa mahitaji ya kila siku na mchango wa maduka madogo madogo katika maisha ya jamii.

Mashine nne za kisasa za maziwa "ATM" ndani ya duka safi lenye sakafu na vigae, ikitoa huduma ya kuuza maziwa kwa kipimo kama inavyoonyeshwa na maandishi, kila mashine ina nembo ya maziwa na picha ya ng'ombe inayonyesha lengo la kuwahudumia wateja wa rejareja kwa njia nafuu, salama na haraka, kuwekwa mashine nyingi huongeza kasi ya huduma kwa wateja wengi katika kila siku dukani.

Duka la rejareja pamoja na picha za ng'ombe ikiwakilisha upatikanaji wa bidhaa za kila siku kama; maziwa, mtindi na huduma za mawasiliano kwa urahisi dukani. Mandhari hii yenye rangi ya samawati ina muundo wa kisasa unaoongeza mvuto wa mnunuzi ikionyesha jinsi maduka ya kisasa yanavyochanganya chakula na huduma muhimu katika maisha.

Mashine ya "maziwa ATM" ikiwa na kitufe cha kuanzishia huduma, na sehemu ya kutoa maziwa. Mashine hii ni suluhisho la kisasa na rahisi kwa ununuzi wa maziwa kwa kiasi kinachomudu mfuko wa mtumiaji, kama bidhaa ya kila siku ya dukani. "Maziwa ATM" inaendana na mahitaji ya familia na wateja binafsi.

Mashine ya kisasa ya "ATM" ya maziwa, ina uwezo wa kusogezwa kwa urahisi kupitia magurudumu yake na ni suluhisho la teknolojia kwa rejareja ndogo na duka la kila siku. Ikitoa maziwa safi na salama kwa wateja, wanaohitaji huduma haraka na kwa gharama nafuu. Inaimarisha usafi, uhifadhi na upatikanaji wa bidhaa muhimu, huku ikionyesha namna ubunifu unavyoweza kuboresha huduma katika jamii.

Duka dogo lenye bango la matangazo juu ya mlango likitangaza bidhaa za chakula zinazotumika kwa kila siku kama maziwa, ugali na keki kwa kutumia maandishi ya kiswahili na kiingereza. Vifaa vya picha ya baadhi vinawekwa kwenye bango vikionesha uwazi wa huduma na nia ya kuvutia wateja huku jengo la jirani likionesha kua eneo hilo ni sehemu ya jamii.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, dukani yenye maandishi kama maziwa "ATM" pamoja na skrini ya kidijitali na sehemu ya kuchotea maziwa, huku pembeni kukiwa na mitungi ya maziwa na bidhaa nyingine za dukani. Mandhari hii inaonyesha mabadiliko ya rejareja kuelekea teknolojia inayorahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa kiasi kinachohitajika.

Duka la maziwa lenye bidhaa za kila siku, kama chupa na vyombo vya maziwa vya plastiki, vilivyopangwa vizuri, huku wateja wakiendelea kuhudumiwa na kuchangia bidhaa, ikiashiria ununuzi wa haraka wa mahitaji muhimu. Muonekano wa rangi ya duka ya samawati na nyeupe, unaongeza hisia ya usafi na urafiki wa huduma.

Duka dogo la maziwa lililojengwa kwa mbao na bati katika mandhari ya kijijini ikiwa na maandishi yanayoonyesha upatikanaji wa maziwa safi na mtindi, huku watu wawili wakiwa nje ya duka mmoja akiwa na mtoto mgongoni, na baiskeli ikiwa imeegeshwa karibu ikiakisi upatikanaji wa bidhaa muhimu za kila siku kwa jamii kwa njia rahisi.

Duka likitoa bidhaa za kila siku za maziwa ambapo mitungi mikubwa na ndoo ya samawati vinashiria upatikanaji maziwa kwa wingi na urahisi. Bango la kijani na picha ya ng'ombe lenye maandishi linasaidi utambulisho wa biashara huku milango ya vioo na muonekano wa mtu aliye simama nje vinaonyesha mazingira safi ya kisasa.

Duka la maziwa likiwa na mitungi ya maziwa, na ndoo za plastiki zilizopangwa karibu na mlango, huku maandishi kama ''maziwa atm'' yakionyesha huduma ya maziwa safi yanayopatikana kwa kiasi cha mteja kupitia mashine maalumu. Na watu waliokusanyika wakionyesha uhitaji wa kila siku, wa bidhaa muhimu kwa lishe na jamii.

Mashine ya maziwa "ATM" ikiwa na sehemu ya kuchukua maziwa na skrini ya kidijitali. mashine hii hutumika kama bidhaa ya kila siku kwa familia, ikichangia afya kupitia lishe bora ya maziwa kwa bei nafuu. Muundo wake wakuvutia, unajumuisha picha ya ng'ombe na kikapu cha dukani, huonyesha uhusiano wake na mazingira ya rejareja ya kila siku dukani.

Mashine ya "ATM" ya maziwa yenye skrini za kugusa na sehemu ya kuchota maziwa ikiwakilisha ubunifu wa kiteknolojia unaowezesha upatikanaji rahisi wa bidhaa za kila siku dukani. Mashine hii hurahisisha wateja kununua maziwa safi kwa kiwango wanachokihitaji bila kutumia chupa au vikombe vikubwa jambo linalopunguza upotevu, kuhimarisha usafi.

Kitanda cha mbao kilichowekwa nje katika mazingira ya maonyesho na soko la wazi chenye muundo wa kisasa na rangi ya kahawia, pamoja na vipande vingine vya mbao pembeni ikiakisi shughuli za wauzaji wa samani wanaoweka bidhaa zao kwa wateja kutazama ubora na muundo moja kwa moja kabla ya kununua.

Duka la samani zilizopangwa kwa ustadi, likiwa na viti vya mkono vya kijani, kahawia, pamoja na sofa za kisasa, huku mapambo ya baluni ya dhahabu na nyeupe, yakiongeza mvuto wa mazingira. Sakafu ya vigae ina mwanga mzuri inasisitiza ubora wa bidhaa na upekee wa mpangilio wa duka, jambo linalo onyesha wauzaji wa samani wanaolenga soko la watu wanaotafuta starehe, hadhi na ubunifu wa nyumbani.

Samani za kisasa zilizopangwa kwa ustadi ndani ya chumba kinachofaa kwa matumizi ya ofisi, mikutano au sebule ya kisasa, zikiwa na viti vya mikono vya kijivu pamoja na kahawia, meza za mbao na sofa laini zinazolingana, na rangi tulivu ya mazingira. Mpangilio huu unaakisi ubunifu, uuzaji wa samani katika kutengeneza bidhaa zenye hadhi.

Viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri nje ya jengo, vikiwa na miguu ya mbao inavyovifanya vionekana kwa kisasa na maridadi, ikionesha bidhaa zenye muundo wa kuvutia na ubora wa nyenzo zinazofaa kuuza thamani ya juu magari ya watu wawili kwa nyuma inaashiria mazingira ya maonesho ya uwasilishaji wa wateja jambo linafanya wauzaji wa bidhaa bora waweze kulenga masoko.

Sehemu ya ndani ya nyumba ya kulala wageni yenye mpangilio wa kuvutia ikijumuisha meza na viti vilivyopangwa kwa mito, madirisha makubwa ya mviringo yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia pamoja na taa za ukutani zinazoangaza mwangaza wa jioni na hali ya starehe, wageni waliosimama katika eneo hilo huongeza hisia ya ukarimu na utulivu.

Duka la mtaa lenye bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kama vinywaji, sabuni mafuta ya kupikia na nafaka zilizopangwa kwenye rafu na meza. mazinira haya yanaakisi urahisi wa huduma kwa jamii uhusiano wa karibu kati ya muuzaji na mteja na fursa kuboreshwa ununuzi kupitia maelezo ya bidhaa za kiswahili na malipo ya kidigitali.

Soko la matunda yenye meza zilizojaa machungwa na matunda mengine ya rangi tofauti yaliyopangwa kwa mvuto wa kibiashara, huku watu wakiwa wamesimama karibu na meza wakichangia shughuli za rejareja sokoni, mandhari hii inaakisi mazingira yaliyolatibiwa vyema yenye vibanda vilivyowekwa alama ya zaandaliwa kwa uangalifu ili kuvutia wateja

Eneo la soko lenye watu wakihudumia meza iiyojaa bidhaa mbalimbali hasa vifaa vya umeme vilivyopangwa kwenye meza ya rafu, ikiakisi mazingira ya biashara ya rejereja yenye shughuli hai za kila siku. Mpangilio wa bidhaa na muingiliano wa huduma huonyesha juhudi za wafanyabiashara wadogo, katika uzalishaji wa kipato kutumia mahitaji ya jamii na kukuza uchumi wa soko kwa njia ya uratibu.

Meza ya soko iliyojaa viatu vya mitindo na rangi mbalimbali, pamoja na nguo zilizotundikwa ukutani, watu wakiwa katikati ya eneo hilo, ikichangia uhai wa mandhari kwa mavazi ya kuvutia. Mazingira haya yanaakisi biashara za bidhaa za mikono na nguo, ambapo ubunifu wa wachuuzi, utofauti wa bidhaa na mvuto wa kitamaduni, hujenga msingi wa kiuchumi wa uzalishaji mali wa ndani kupitia kipato cha jamii.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi ambapo meza imejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri, ikiwemo bidhaa za matumizi ya kila siku, kuna watu wanaofanya manunuzi na wengine wakiwa wamekaa karibu, wakionekana wakiwasiliana na kuchagua bidhaa. Rafu zilizopo nyuma ya meza zinaongeza uwezo wa kuonyesha bidhaa kwa wingi, huku mwanga wa kutosha na mpangilio wenye rangi za kuvutia, ukiboresha mvuto wa soko.

Mazulia ya vitambaa vya mapambo vikiwa vimepangwa sokoni kwa mtindo unaovutia, maua na mistari ikionyesha utofauti wa bidhaa zinazouzwa, mazingira hayo wakisi biashara za rejareja naolenga mahitaji ya kila siku ya familia na mapambo ya nyumba, huku ubunifu wa rangi na mpangilio wa kukivutia wateja na kusaidia wauzaji wadogo wadogo kuongeza mapato.

Soko la bidhaa mchanganyiko ambapo wanunuzi wakiangalia majarida magazeti vinywaji na vifaa vya matumizi ya nyumbani vilivyo pangwa kwenye rafu mbele ya ukuta, mandhari inaonyesha muingiano moja kwa moja kati ya wateja na wanunuzi hali inayo ashiria uhai wa uchumi wa mtaa na urahisi wa upatikanaji wa bidhaa kwa bei nafuu.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi ambapo matunda kama maembe, machungwa, ndizi na nanasi yaamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Huku wauzaji na wanunuzi wakihusiana moja kwa moja chini ya mwamvuli mkubwa unaolinda bidhaa dhidi ya hali ya hewa. Mandhari hii inaonyesha uhai wa kiuchumi, mbinu za biashara moja kwa moja kati ya wakulima na watumiaji.

Soko la mboga ambapo mwanamke anauza nyanya, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu, zikionyesha mbinu za moja kwa moja za mauzo zinazolenga wateja wenye kipato tofauti. Mandahali hii inaakisi biashara ndogondogo zeneye ubunifu wa upunguzaji wa bidhaa na ufanisi wa bei, na umuhimu wa masoko ya wazi, kama kitovu cha uchumi wa jamii.

Mandhari ya soko la wazi lenye meza zilizojaa bidhaa mbalimbali za chakula kama vile vyakula vilivyoekwa kwenye magunia na meza zilizofunikwa vitambaa vyenye rangi ya kuvutia, ambapo wafanyabiashara na wateja wamekusanyika, wakijihusisha na shughuli za ununuzi na uuzaji, ikiwakilisha shughuli hai za soko la ndani.

Soko lenye shughuli nyingi za jioni, ambapo watu wanahusika katika uuzaji na ununuzi wa mboga na matunda, yaliyopangwa kwenye vikapu na ndoo za rangi tofauti, huku taa zikitoa mwanga wa kutosha kuendeleza biashara. Ikiakisi mchango wa masoko ya jamii, katika upatikanaji wa chakula na kipato kwa wauzaji wadogo.

Soko lenye shughuli nyingi za kibiashara ya kila siku ambapo watu wamekusanyika wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga zilizopangwa kwenye meza na vikapu chini ya mahema, yanayotoa kivuli. Mandhari hii inaakisi soko la wazi lililotegemewa na jamii kwa usambazaji wa vyakula, moja kwa moja kutoka kwa wakulima, kukuza biashara ndogo, na kukuza kipato cha wakulima.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za mboga na matunda, kama nyanya, matango, na mboga zinginezo; zilizopangwa kwa ustadi kwenye vikapu, huku watu wakihusiana moja kwa moja na wauzaji na kutembea sokoni, jambo linaloonyesha shughuli hai za ununuzi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo nyanya zimepangwa kwa ustadi katika ndoo na vikapu, zikisambazwa moja kwa moja kutoka kwa wakulima au wafanyabiashara wadogo hadi kwa wateja. Mazingira haya yanaaksi upatikanaji mkubwa wa bidhaa, muundo wa biashara ndogondogo, na fursa za kuboresha huduma kupitia mbinu za kisasa, kama: ufungashaji bora, matumizi ya mizani au teknolojia.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi bidhaa za kila siku ambapo watu wamesimama karibu na ndizi, vitunguu, matango, mapapai na mboga nyingine zilizopangwa sakafuni. Mazingira haya ya wazi yenye paa yanaakisi maisha ya kila siku, urahisi wa upatikanaji wa bidhaa kwa bei nafuu na mchango wa masoko ya jamii.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za rejareja ambapo mboga na matunda kama nyanya, pilipili na mboga za majani zimepangwa vizuri kwenye kikapu na ndoo za plastiki za rangi ya manjano na chungwa, huku muuza bidhaa akiwa karibu na bidhaa zake akiwa amevaa kofia ya majani na shati jeupe. Mandhari ya soko inaonyesha uchumi hai katika jamii kupitia upatikanaji wa chakula safi kwa ajili ya wauzaji wadogowadogo na mzunguko wa bidhaa za kila siku.

Muuzaji wa sokoni, akiwa karibu na meza iliyopangwa kwa matunda safi kama: machungwa, ndizi, mapera, matikiti maji na tufaa, yote yakiwa kwenye rafu tofauti kwa urahisi wa kuchagua, muuzaji aliyevalia koti la kijani anashika machungwa, akiashiria ushiriki wa moja kwa moja na wateja. Mpangilio huu maridadi wa bidhaa unaongeza mvuto wa soko na kuonyesha mchango wake kama chanzo cha chakula cha kila siku.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo watu wanachagua matunda mbalimbali kama mananasi, mapapai, ndizi, machungwa na tikitimaji kutoka kwa meza, iliopangwa vizuri. Mazingira haya yanaakisi mwingiliano wa moja kwa moja, kati ya wauzaji na wateja, upatikanaji wa chakula safi cha asili, na huduma nafuu zinazohusiana na mahitaji ya kila siku katika jamii.

Soko la wazi la mboga na matunda ambapo muuzaji ana muhudumia mnunuzi katika meza, iliyopangwa vizuri bidhaa kama nyanya kabichi na mboga nyingine za kila siku na nyuma yao kuna wanunuzi wengine na miundo mbinu ya mbao na mabati inayoonyesha soko hili ni sehemu muhimu ya huduma kwa jamii.

Soko la matunda lenye shunghuli nyingi, ambapo machungwa ndizi, maembe na mapapai yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, huku wateja wakiendelea kununua na kuchagua bidhaa. mandhari hii inahakisi uhusiano wa moja kwa moja kati ya wakulima na watumiaji wa mwisho na umuhumu wa masoko ya wazi katika usambazaji wa bidhaa za kilimo kwa haraka na kwa bei nafuu.

Soko la rejareja lenye bidhaa za matumizi binafsi kama viatu na mikanda ya ngozi, vilivyopangwa kwa rafu, kwa mpangilio wa kuvutia na urahisi wa kuchagua. Muonekano huu unaashiria juhudi za wafanyabiashara wa kawaida kuvutia wateja kupitia upangaji mzuri na utoaji wa bidhaa bora.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za chakula kama nyanya, vitunguu, pilipili na mboga nyingine zilizopangwa kwenye vikapu na mifuko huku muuzaji akiwa ameketi katikati ya bidhaa hizo, mandari ya soko inaonyesha shughuli za kila siku na michango ya biashara ndogondogo katika uchumi.

soko la nguo lenye shughuli nyingi ambapo nguo za aina mbalimbali kama mashati vitenge, vimetundikwa kwenye meza na wateja kazaa wanaonekana wakichunguza mitindo na rangi, wanazozipendelea kuonesha mahusiano ya moja kwa moja kati ya muuzaji na mnunuzi.

Huduma za kifedha kupitia simu ya mkononi, ambapo ujumbe wa mpesa unathibitisha utoaji wa pesa kutoka "ATM" kwa kutumia akaunti ya benki ya "EQUITY" bila hitaji la kadi ya benki. Mandhari hii inaonyesha ujumuishaji wa teknolojia ya kifedha inayowezesha watu kutoa pesa kwa urahisi, salama na bila kwenda benki moja kwa moja.

Matumizi ya simu ya mkononi katika huduma za kifedha ambapo bango lenye nembo za "Mpesa" na "nmb" inaashiria ushilikiano kati ya huduma za pesa kwa simu na benki ya biashara. Maadhari hii inaonyesha juhudi za kuleta huduma za kifedha karibu na wananchi kwa njia rahisi na salama bila kulazimika kwenda benki.

Duka kubwa la rejareja lililoandaliwa kwa mpangilio wa kitaalamu wa mavazi ya wanaume, ambapo rafu za chuma zimejaa suti mbalimbali kama samawati, kijivu na kahawia, kila moja ikiwa na lebo nyekundu, ikionyesha bei au maelezo ya bidhaa.

Duka ndani ya jengo kubwa la rejareja lenye mpangilio wa kisasa unaowezesha wateja kupata bidhaa mbalimbali kwa urahisi kama nguo, viatu na vifaa vya nyumbani. Muundo wa jengo huchochea uzoefu bora wa wateja kupitia mwangaza, nafasi pana na tekinolojia ya kisasa.

Duka kubwa la rejareja lililopangwa kwa umaridadi, haswa upande wa mavazi ambapo rafu mbili, zilizojaa nguo za rangi mbalimbali kama bluu, nyeusi na kahawia na begi la kahawia lilowekwa juu ya uangalifu kuonyesha utofauti wa bidhaa, ukuta wa nyuma unamistari ya njano na nyeupe pamoja na karatasi za maandishi ikiashiria uwepo wa maelekezo ya kibiashara.

Sehemu kubwa la ndani ya duka kubwa la rejareja lenye samani za mbao, zenye muundo wa kisasa, ambapo meza na viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya sakafu ya malumalu, huku mtu mmojaa amesimama karibu na kaunta akiashiria uwepo wa huduma kwa wateja au mapokezi.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja, lililopangwa kwa mpangilio mzuri wa bidhaa, huku meza za kahawia zikiwa katikati ya eneo la ununuzi na wateja wakiwa wanatembea na kupumzika, ikiakisi muundo wa kisasa unaochanganya ununuzi na huduma za starehe. uwepo wa matangazo makubwa na mazingira safi huongeza mvuto kwa wateja.

Duka kubwa rejareja, lenye nguo kama suti na makoti, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye rafu, zikiwa ndani ya mifuko ya plastiki, huku sakafu ya marumaru na usafi wa mazingira vikionyesha mandhari ya kisasa na ya kuvutia kwa wateja, yanayotofautisha mavazi kwa viwango vya juu.

Duka kubwa la rejareja, lenye mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali kama nguo za wanaume na wanawake: mashati, suruali, gauni na mikoba iliyowekwa kwenye rafu zenye safu nyingi. Huku kuta za duka zikiwa na rangi za kuvutia kwa njano, zambarau na kijani ili kuongeza mvuto kwa wateja. Duka hili linaakisi mabadiliko ya rejareja kwa kutumia teknolojia ya kisasa katika malipo na usimamizi.

Mpangilio wa bidhaa za mitindo katika duka kubwa la reja reja ambapo pochi za mikononi zenye muundo wa kisasa, ikiwemo ya mistari, ya duara ndogo ndogo, na pochi nyeusi yenye kitambaa cha kijivu kilichofungwa kwa umbo la ua, zimepangwa kwa kuvutia juu ya meza na sehemu ya kuonyeshea bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja, ambapo wateja wamesimama mbele ya rafu zilizojaa mifuko ya aina mbalimbali kulinga na rangi na ukubwa kwa mpangilio wa kuvutia unasaidia uarhisi wa kuchagua bidhaa, Mandhari hii aksi mazingira yaliyopangwa kwa ufanisi ili kurahisisha uzoefu na ununuzi kwa mwanga wa kutosha na mpangilio wa kimauzo unaovutia.

Sehemu ya duka kubwa la rejereja ambapo mashati ya rangi na miundo mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, yakiwa ndani ya mifuko ya plastiki. Mpangilio huu unaonyesha mazingira safi na ya kisasa, yanayolenga kurahisisha ununuzi na kuvutia wateja, kwa utofauti wa bidhaa.

Duka kubwa la rejareja linalouza nguo za wasichana ambapo mavazi yamepangwa vizuri chini ya bango, huku mandhari pana na yenye taa nyingi ikionyesha mazingira rafiki na ya kisasa kwa ununuzi wa rejareja.

Mazingira ya ndani ya duka kubwa rejareja lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vyakula, vinywaji na bidhaa za matumizi ya kila siku duka hili linaakisi biashara rejareja ya kisasa inayotumia mbinu za kuboresha uzoefu wa wateja kupitia usafi mpangilio bora wa bidhaa huduma za baridi kwa bidhaa maalumu na uwezekano wa utoaji wa huduma kwa njia ya kidijitali.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa, yenye mpangilio safi wa bidhaa za matumizi ya kila siku. Rafu zilizojazwa kwa nadhifu, na mashine za kisasa za malipo kwenye kaunta zikionyesha matumizi ya teknolojia katika huduma kwa wateja. Mtu mmoja akichunguza bidhaa karibu na rafu, ikionyesha ushiriki wa mteja katika manunuzi.

Mtu akiwa ndani ya duka la kisasa akichagua bidhaa, huku rafu zilizopangwa vizuri zikionyeshwa anuwai ya vyakula kama vitafunwa na vinywaji, ikiwakilisha mazingira reja reja ya kisasa yanayolenga urahisi na ununuzi, usafi na uzoefu bora wa mteja. Mpangilio wa sakafu safi, bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu na muonekano wa teknolojia ya kisasa, huonyesha jinsi maduka ya mijini yanavyoboresha huduma.

Rafu za duka la kisasa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na bidhaa mbalimbali za usafi wa mwili kama sabuni za kuongea, sabuni za mkononi zinazo onekana kwa rangi tofauti na muundo unao vutia. Mpangilio safi, mwangaza mzuri na utofauti wa bidhaa huongeza mvuto kwa wateja na kuashiria huduma za kisasa za rejareja zinazoendana na mabadiriko ya tabia na ununuzi.

Halafu zilizokauka vizuri ndani ya duka mkubwa haijarejea zikiwa zimejaa bidhaa za kila siku kama chakula kilichosindikwa michezo Pamoja na gharama za bei na matangazo ya punguzo ambayo huongeza mvuto kwa wateja muundo halafu na utoaji wa huduma binafsi kuonyesha mkakati wa kuboresha uzoefu wa ununuzi huku bidhaa muhimu zikiwepo kwa urahisi ili kutimiza mahitaji ya familia

Duka la kisasa la mboga na matunda, lililopangwa kwa rafu za kuvutia yenye bidhaa kama n pilipili, nyanya, tango na viazi, huku mteja akiwa amesimama kwa utulivu akiwa na begi la kitambaa, lenye ujumbe chanya, mpangilio safi wa bidhaa na urafiki wa mazingira unaakisi huduma za rejareja za kisasa zinazolenga urahisi wa upatikanaji wa chakula.

Duka kubwa la rejareja, linalouza viatu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye rafu za plastiki nyeupe, vyenye rangi mbalimbali kama: nyeusi, nyeupe, nyekundu na zambarau, vinavyovutia kwa muonekano wa kisasa na utofauti wa mitindo. Mandhari hii inaakisi uzoefu wa ununuzi wa kisasa unaowezesha wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi kulingana na bidhaa wanazozihitaji.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye rafu zilizojaa vifungashio vya bidsdhaa mbalimbali, katika mazingira yaliyopangwa vizuri kwa urahisi wa wateja. Mpangilio huu unaonyesha mbinu za kisasa za biashara za rejareja zinazolenga kuongeza uzoefu na ununuzi kupitia mandhari maridadi, aina nyingi za bidhaa.